Gari nyeupe limesimama barabarani. Lina maandishi mbele yake yanayosema KCM 709K. Upande wake wa kushoto kuna miti.

Mkono wa kulia wa mtu aliyena pete kwenye kidole cha shahanda, limebeba noti mbili za shilingi elfu moja. Hapo kando kuna simu aina ya Nokia yenye maandishi peana shillingi elfu mbili.

Wanaume wawili pamoja na mwanamke mmoja wamesimama wakitazama simu. Upande wao wa kulia kunayo gari nyeupe na upande wa kushoto magari mawili meusi. Kule nyuma kuna ghorofa yenye ukuta nyeupe.

Gari lenye rangi ya kijivu limesimama kwenye uwanja wa nyasi, kando yake kuna gari jingine na kule mwisho kuna miti 𝑖𝑛𝑎𝑦𝑜𝑚𝑒𝑎, chini yao kuna watu walio simama.

Magari matatu yamesimamishwa kwenye foleni. Kuna ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Chini yao kuna sakafu ya vigae na mbele yao kuna kioo kubwa inayopitisha mwangaza.

Gari nyeupe lenye vioo vyeusi, limesimama kivulini. Kando yake, kuna mikebe midogo yenye rangi nyekundu, samawati na kijani. Juu yake, kuna paa lililoundwa kwa vigae.

Tangazo la bima la maisha kutoka kampuni ya Madison lina picha ya mwanaume aliyeshikilia shingo yake kutumia mkono wake wa kulia. Kando yake kuna nambari nane, mbili, nane.

Mwanamume aliyevalia koti ya samawati na shati nyeupe, anamsalimia mwenzake kutumia mkono wake wa kulia huku wa kushoto ukiwa umebeba ufunguo wa gari. Kando yao, kunalo gari jeupe.

Mikono ya mwanaume aliyevalia saa nyeusi imeshikilia noti nyingi zinazo nambari elfu moja na zimechorwa picha ya mwanaume aliyevalia suti nyeusi, shati nyeupe na tai neyusi.

Magari yanayofwanana yamewekwa kwenye foleni moja, kuna nyeupe, nyeusi, nyekundu na yenye rangi ya kijivu. Chini yao kuna barabara ya lami iliyona mistari meupe.

Magari sita yasiyokuwa na gurudumu, yamepangwa kwenye foleni. Kuna matano ya rangi ya machungwa na moja nyeupe. Juu yao kuna paa ya mabati, na mbele yao kuna madirisha yanayoingiza mwangaza.

Nguo na viatu vya aina tofauti vimetandazwa chini sokoni. Mwanamke 𝑚𝑚𝑜𝑗𝑎 anapima nguo ya kijani, kando yake kuna wauzaji nguo wanaok𝑎gua nguo huku wengine wakiwa wameketi.

Mlango wa kijani wa duka lina maandishi meupe yanayosema, "Mpesa". Upande wake wa nyuma, kuna ndoo ya machungwa iliyobeba kibuyu nyeupe. Kule nyuma kuna vifaa vingine vilivyowekwa kwenye chupa.

Mwanaume aliyevalia kofia kichwani na saa mkononi ameketi chini kando ya kioski iliyo na matunda kama vile machungwa na ndizi. Upande wake wa kulia kuna watu wengine ambao pia wanauza matunda mengine.

Gari jeupe limesimama barabarani. Mbele yake kuna maandishi meusi yanayosema KDH 990J. Upande wake wa kulia kunao ukuta mrefu ambalo lina miti upande wa ndani.

Mkono wa mwanamke mweupe aliyevalia suti na ana hina mwekundu mkononi unampa mwanaume mweusi aliyevalia suti ufunguo. Kule nyuma kuna gari ambayo ina rangi ya machungwa.

Mwanaume aliyevalia suruali yenye rangi ya zambarau na kujifunika kichwa na nguo nyeusi ameketi nyuma ya machungwa yaliyopangwa chini. Mbele yake kunaye mwanaume mwingine aliyeketi akitazama viazi.

Gari kubwa lenye rangi ya machungwa lina mengine madogo ndani yake yenye rangi ya kijani, nyeusi na nyeupe. Kule nyuma kuna miti mikubwa na upande wa kulia kuna nyasi iliyo chini.

Mwanaume aliyevalia kaptura yenye rangi ya njano ameshikilia simu kwenye mkono wake wa kulia. Amezuiliwa na maandishi meupe yanayosema pata bima kwa urahisi kwa simu yako.

Mwanamke aliyevalia buibui nyeusi chini na zambarau juu anatembea. Upande wake wa kulia kuna mwanaume aliyeketi chini na upande wake wa kushoto kuna maduka.

Mama aliye kwenye kioski ameketi chini, amebeba besheni yenye rangi ya kijani. Kando yake, kuna matunda na mimea ya aina tofauti kama vile; viazi vitamu, vitunguu, hoho na nyanya.

Magari yamesimamishwa kwenye kivuli kuna nyeusi, nyeupe na samawati kati yao kunaye mwanaume aliyesimama akiwa na kofia kichwani kule nyuma kuna miti.

Duka lenye rangi ya kijani lina maandishi meupe yanayosema Mpesa. Kando yake kunao mlingoti wa stima na mbele yake kunaye mwanaume anayetembea aliyevalia nguo ya zambarau.

Gari nyeupe lenye gurudumu nyeusi limesimamishwa kwenye sakafu ya kijani. Kule nyuma kuna mlango wa kioo ambalo lina maandishi yanayosema kuwa ukuje pole pole.

Mimea na matunda tofauti yametandazwa kwenye magunia barabarani. Kuna mahindi, nyanya, viazi vitamu na ndizi. Wamama wanaoziuza wameketi chini nyuma yao.

Mwanaume aliyevalia shati ya kijani ameshikilia simu kwenye mkono wake wa kulia. Nyuma yake kunayo saini iliyo na maandishi meupe yaliyosema LIPA NA.

Tangazo la bima la pikipiki lina maandishi yanayosema kuwa kwa mwaka mmoja mtu anaweza kulipa elfu nne na kwa miezi sita elfu mbili mia tano upande wake wa chini kuna nambari ya simu.

Magari mengi yanayofanana yamepangwa kwenye foleni. La kwanza ni la kijivu, likifuatiwa na samawati, nyeusi, nyekundu, samawati, nyeupe na mwishowe mwekundu.

Matunda na mimea ya aina tofauti yamewekwa kwenye kioski. Kuna viazi vitamu, mahindi, nyanya, ndizi, kabeji na maembe. Upande wa kulia kuna watu wanaopita.

Gari nyeupe lililosimama lina maandishi yanayosema, Ukitaka deni rahisi tuma neno mkopo kwa nambari 23083. Kando yake kuna magari mengine.

Duka lenye milango na kijani ilio na maandishi meupe yanayosema, Mpesa, limezingirwa na kuta nyeupe na samawati. Mbele yake kuna kijisehemu cha mawe kilicholazwa chini.

Viatu vya wanawake vimefungiwa kutumia kamba kwenye kioski cha mbao. Kuna vya rangi nyeusi na kahawia. Mbele yao kuna mwanamume aliyevalia suruali ya samawati ambaye amesimama.